Nguo za ndani za wanawake zilitundikwa dukani. Bra and chupi za rangi mbalimbali, na mitindo tofauti zilipangwa kwa kuvutia.

Duka la nguo limejaa mavazi ya kisasa. Gauni ndefu, shati na suruali zimetundikwa kwenye rafu zikionyesha mitindo mbalimbali.

Vidoli vimevalishwa nguo mbalimbali za rangi tofauti, zikiwemo nguo ndefu na fupi zenye mitindo tofauti tofauti. Zimepangwa kwa mpangilio ndani ya duka zikionyesha mkusanyiko wa mavazi ya kisasa.

Duka la nguo la vivo limepambwa kwa matangazo ya rangi nyekundu. Milango ya kioo ipo wazi ikifichua mavazi ya kuvutia, mengine yakipunguzwa bei kwa asilimia thelathini.

Duka la nguo la kifahari limejaa bidhaa za nguo na viatu vilivyopangwa vizuri kwenye rafu. Taa za kisasa zinaangaza duka lote, zikisisitiza muundo wake wa kifahari.

Duka la nguo la HillMarten linaonekana likifanya mauzo makubwa kama inavyoonyeshwa na bango la Sale lenye rangi nyekundu. Milango ya kioo inaongoza kwenye nafasi iliyojaa nguo zilizopangwa vizuri kwenye reki na rafu.

Duka kubwa la nguo limejaa mavazi ya watoto na ya watu wazima. Nguo mbalimbali zikiwemo magauni, sketi na jaketi zimenoga kwenye reki.

Viti viwili vya watoto vimepangwa vikiwa na meza ndogo na mifumo ya mikanda. Viti vina rangi tofauti na mfumo ya matunda. Rafu za bidhaa za watoto zinaonekana nyuma.

Duka la kisisa limejaa bidhaa mbaliambali. Miwani ya jua imepangwa kwenye ukuta, huku nguo na vifaa vingine vikiuzwa. Taa nyekundu zinatoa mwanga mzuri zikioyesha bidhaa.

Duka la nguo limejaa nguo mbalimbali zilizoning'inia kwenye reki. Kuna fulana, suruali na sketi zikionyesha mkusanyiko mpana wa mitindo.

Mifuko mingi imepangwa kwenye rafu katika duka la nguo. Mifuko hiyo ina rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe na zambarau. Koti la kijani limetundikwa upande wa kulia.

Rafu za nguo zimejaa mashati na nguo zingine za kitamaduni. Nguo zimepangwa vizuri. Viatu vyeupe vinaonekana vikiwa vimevaliwa na vinyago vya wanawake.

Duka la nguo la kisasa lina nguo za watoto zikiwa zimepqngwa vizuri. Bidhaa mbalimbali za denim zinauzwa kwa shilingi elfu moja. Wateja wanakaribishwa kununua nguo za kisasa.

Mauzo ya nguo inaendelea ndani ya duka, huku bango jekundu likitangaza punguzo la asilimia sitini na saba. Nguo za wanaume zimetundikwa kwa utaratibu kwenye rack ndefu na kwenye rafu.

Rundo la viatu limejaa rafu likionyesha aina mbalimbali za viatu. Rafu imejaa viatu vikitoa chaguzi nyingi kwa wanunuzi. Sakafu ya duka inaonekana safi na inang'aa.

Safu ya vidoli vimevalishwa nguo za rangi mbalimbali, vikionyesha mitindo tofauti. Vidoli vimewekwa ndani ya duka vikialika wateja kuingia na kukagua bidhaa.

Mauzo ya punguzo yamevutia wateja kwa mashati yenye rangi mbalimbali kama nyeupe na rangi ya machungwa, shelf zimetandazwa mashati yaliyopangwa kwa ustadi.

Duka lina shughuli nyingi, ambapo wateja wanapitia bidhaa mbalimbali za nguo na kofia zilizopangwa vizuri. Sehemu ya wanaume inaonekana wazi ikivutia wanunuzi mbalimbali.

Duka la kisasa la nguo limepambwa kwa ustadi likiwa na chanda cha kifahari kinachoning'inia kutoka dari. Nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu na meza. Sakafu ya mbao inakamilishwa na zulia la mviringo lenye nakshi maridadi.

Duka la nguo limejaa suti na mashati yaliyopangwa vizuri. Sehemu hiyo ya biashara ina mandhari ya kupendeza yenye rangi ya waridi na taa zinazong'aa zikiangazia bidhaa zinazouzwa.

Nguo za rangi mbalimbali zimetundikwa kwenye kamba zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Nguo za aina mbalimbali zimeonyeshwa. Rafu za mbao zenye viti vingine zinaonekana nyuma.

Raba na viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu. Nguo kadhaa zimening'inia kwenye kamba zikionyesha mitindo mbalimbali. Duka linaonekana kuwa la kisasa.

Duka la nguo linaonyesha mashati na suruali zilizopangwa kwenye rafu na reki. Nguo za Polo zinaonekana zikiwa zimepangwa vizuri zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi.

Duka la Woolworths linaonekana likiwa na mlango wa kioo uliofunguka na kuonyesha ndani ya duka. Bidhaa za nguo na mannequins zinaonekana ndani.

Nguo mbali mbali za mitumba zimeninginia kwenye kamba zikiwa tayarikwa kuuzwa. Zimepangwa kwa utaratibu mzuri zikionyesha rangi na mitindo tofauti inayopatikana.

Duka limejaa bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwenye rafu. Nguo na vifaa vingine vimefungwa vizuri, vikiashiria biashara yenye shughuli nyingi. Rafu za samawati zinasaidia kuweka bidhaa kwa mpangilio.

Nguo nyingi zimening'inia kwenye reki ya chuma. Kuna mashati ya aina mbalimbali ikiwemo moja la rangi za kijeshi. Taa zinawaka juu ya reki.

Duka la kisasa la nguo na viatu limeonyeshwa likiwa na rafu za mbao zilizojaa mavazi maridadi na viatu vya aina mbali mbali. Sakafu inangaa ikiwa na vigae vyeusi na vyeupe.

Gari la abiria ndogo aina ya toyota limeegeshwa usiku. Taa za gari na za jengo la nyuma zinaangaza eneo.

Gari jeupe aina ya Subaru forester limesimama kwenye eneo la wazi. nambari za usajili za Kenya zinaonekana wazi mbele.

Mwanaume anasafisha sehemu ya ndani ya gari jekundu lililovunjika. Gari hili lina milango iliyowazi na sehemu ya injini imeondolewa. Inaonekana kuwa gari hili linafanyiwa ukarabati.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye nyasi, wakati wa tukio la nje. Watu wanapita kati ya magari. Miti inaonekana nyuma, hali ya anga ikiwa nzuri na yenye mawingu kidogo.

Gari jeusi inaonekana ikiwa imeegeshwa kwenye uwanja wa kokoto. Magurudumu yake yana rangi ya kahawia dhahabu ikionekana tofauti na rangi ya gari.

Gari nyeupe aina ya toyota hiace limeegeshwa barabarani mchana. Basi lina nambari za usajili za Kenya zinazoonekana wazi mbele. Nyuma ya gari kunajengwa ndogo na miti zikionesha mazingira ya makazi.

Gari lina viti safi vya rangi ya kijivu vikiwa vimepangwa vizuri. Viti vya nyuma vina mikanda ya kiti. Dirisha linaonyesha sehemu ya nje ikiashiria gari lililokua safi.

Viini vya mabasi vimepangwa ndani ya kiwanda kikubwa, vikiwa katika hatua tofauti za utengenezaji. Baadhi ni ya manjano na mengine meupe yakiashiria kuwa utengenezaji wa mabasi mapya unaendelea.

Gari nyeusi limeegeshwa kwenye nyasi safi. Magurudumu yake meusi yenye mistari meupe yanang'aa. Nyuma yake magari mengine yameegeshwa huku jua likimulika kwa upole.

Wanaume wawili wanakabana mikono. Mmoja akimkabidhi mwengine funguo za gari. Mandhari ya magari mengine nyuma yao inadokeza biashara au makabadhiano ya mali.

Gari la kifahari la Toyota Mark X limeegeshwa mbele ya jengo lenye bango la surface na huduma ya M-Pesa. Mandhari ya jiji inaonyesha shughuli za kawaida na muundo wa kibiashara.

Usukani na dashibodi ya gari la zamani upo wazi mbele. Linaonyesha speedometer na vifungo vingine, muundo wa pete na dashibodi ina viashiria vingi.

Gari la Toyota la rangi nyeusi limeengeshwa mbele ya lango la samawati lenye mapambo, likiwa juu ya nyasi na changarawe. Nyuma kuna miti na jengo linaloleta mandhari ya makazi ya utulivu.

Gari la rangi ya kijivu aina ya Kia, limeonekana likiwa limeegeshwa mbele ya ua. Taa zake za mbele zimewashwa zikionyesha muundo wake wa kisasa.

Gari la magurudumu matatu al maarufu kama tuktuk limeonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo ya nyasi. Baadhi ya miti midogo imelifunika kiasi.

Kundi la watu limekusanyika kwenye eneo lenye nyasi huku magari kadhaa yakiwa yameegeshwa karibu. Wengine wamekaa chini wakionyesha mazingira ya burudani au mkutano wa kijamii.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye maegesho makubwa. Magari ya kisasa yakiwemo ya samawati na jingine la machungwa yanaonekana wazi mbele.

Soko kubwa la magari la hyundai. Lina magari matatu ya kisasa yaliyoegeshwa. Mfanyikazi amesimama nyuma ya dawati jeupe.

Injini ya gari imeonekana wazi ikiwa na kofia ya injini wazi. Vipuri mbalimbali na nyaya zimetapaka zikionyesha utata wa mfumo wa injini.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi, yakionyesha maonyesho ya magari. Mtu mmoja amesimama karibu na gari la samawati, akionyesha mazingira ya wazi.

Kiwanda kinaonyesha mabasi kadhaa yakiwa katika hatua mbalimbali za utengenezaji. Mabasi ya rangi ya chungwa na nyeupe yamepangwa kwa safu yakionyesha uzalishaji mkubwa.

Gari jeupe aina ya Suzuki Alto limeegeshwa barabarani. Nambari za usajili za Kenya inaonekana wazi mbele. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Gari aina ya pickup limeegeshwa kwenye eneo la nyasi, likiwa na miti mirefu nyuma. Dereva anaonekana amesimama mlangoni. Hali hii inaweza kuashiria usafiri wa nje ya mji au kazi za mashambani.

Gari ndogo la rangi ya chungwa, aina ya Mini copper limesimama kwenye eneo la udongo .Magurudumu yake meusi, yanaakisi rangi ya gari. Nyuma ya gari hili kuna majengo kadhaa yenye paa za rangi tofauti.

Safu mbili za viti zimepangwa ndani ya gari la rangi ya kijivu zikiwa zimetengenezwa kwa kitambaa. Viti vya nyuma vinaweza kukunjwa ili kutoa nafasi zaidi ya mizigo.

Injini ya gari imeonekana wazi ikiwa na kofia ya injini ni wazi. Vipuri mbalimbali na nyaya zimepatapakaa zikionesha utata wa mfumo wa injini.

Gari aina ya Toyota Prado limeegeshwa kando ya lango la samawati. Nyasi zote zimeota chini. Nambari ya usajili ya Kenya inaonekana wazi mbele.

Muuzaji wa magari anazungumza na wanandoa, akionesha nyaraka kwenye clipboard . Wote wametabasamu wakionesha mazungumzo yenye mafanikio.

Mteja anatembea ndani ya chumba cha maonyesho ya magari akikagua magari mbalimbali yaliyopangwa. Magari ya rangi nyekundu na samawati yanaonekana wazi yakionyeshana uteuzi mpana wa magari yanayouzwa.

Gari ya kisasa aina ya Volvo limelala kwenye nyasi likiwa limeegeshwa wazi. Limetulia chini ya jua likonyesha muundo wake maridadi na wa kifahari.

Soko la mboga lina bidhaa nyingi. Nyanya, vitunguu, ndizi na mboga za majani zimewekwa kwa mpangilio mzuri.

Vitu vya mikono vimepangwa kwa ustadi ndani ya duka lenye bidhaa nyingi kama shanga, sanamu za mbao na vinyago. Ubunifu wa punda milia umetangulizwa kwa uzuri mbele ya macho.

Soko la wazi linaonyesha aina mbalimbali za matunda na mboga. Ndizi zimenin'ginia juu huku karoti, nyanya, mahindi na viazi vikiwa vimepangwa chini.

Soko linashughuli nyingi lililojawa na wanunuzi na wauzaji. Bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo na ufundi zinaonekana. Watu wanajadiliana bei na kununua bidhaa.

Mkusanyiko mkubwa wa vikapu na bangili zina rangi nyingi. Bidhaa hizi zimepangwa kwa wingi zikionyesha ufundi wa mikono na ubunifu. Rangi mbalimbali na mitindo tofauti vinaonyesha utamaduni mzuri.

Soko la bidhaa za kitamaduni linaonekana likiwa na ngoma za kiafrika zilizopambwa na vitambaa vya rangi. Bidhaa mbalimbali za sanaa na ufundi zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Soko linaonesha aina nyingi za mboga. Nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani na njano, na vitunguu vimepangwa vizuri. Kuna matango, karoti, na ndimu, zote zikiashiria ustawi mazao mazao.

Soko linaonyesha rundo kubwa la ndizi zikiwemo za kijani kibichi na zilizoiva. Baadhi ya ndizi zimepangwa vizuri kwenye vibanda zikionyesha wingi wa mazao.

Meza imejaa vito vya sanaa za mikono, vilivyotengenezwa kwa shanga. Bidhaa hizi zenye rangi nyingi zinauzwa sokoni zikionyesha utamaduni tajiri wa kiafrika.

Stoo ya wazi inaonyesha viatu na sandali mbalimbali zilizopangwa kwenye stendi. Viatu vya kike vya rangi tofauti vinaninginia juu huku sandali zikiwa zimetandazwa chini.

Soko lina shughuli nyingi, bidhaa za kitamaduni zikionyeshwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wanatembea kati ya vibanda wakivutiwa na mapambo, nguo na sanaa za mikono.

Wafanyabiashara wanauza bidhaa mbalimbali kama matunda na mboga katika soko lenye ghorofa mbili. Wateja wanatembea katika maeneo ya wazi huku biashara ikiendelea.

Katika soko lenye shughuli nyingi, rundo la mboga linaoneka na. Nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani kibichi, vitunguu na karoti zimewekwa kwa mpangilio. Mwanamke amesimama karibu akihudumia wateja.

Soko la wazi lina bidhaa mbalimbali za kitamaduni ,ikiwemo sanamu za wanyama na nguo zenye rangi mbalimbali. Watu wanaonekana wakitembea kati ya vibanda wakiviangalia bidhaa.

Ndizi zenye rangi nzuri zimepangwa kwenye makasha ya mbao sokoni. Watu wanashughulika na biashara kwa bidii huku wengine wakichagua mikungu mikubwa ya ndizi zilizoivaa vizuri.

Barabara kuu inapitika huku majengo yakiwa upande moja. Nyumba za matofali zimesimama zikiwa zimezungukwa na kuta.

Jengo refu la ghorofa limesimama, likielekea angani. Madirisha mengi yamepambwa kwa kioo kinachong'aa.

Majengo marefu yenye ghorofa yanaendelea kujengwa mchana. Yanaundwa na kuta za saruji zisizo na rangi huku milango na madirisha yakiwa baado hayajamilika. Chini yake kuna rundo la mawe.

Jengo refu la ghorofa lenye antennae juu linaonekana wazi. Bango la matangazo la Lavington lenye bei ya dola elfu arubaini limebandikwa kwenye nguzo. Anga lina mawingu meupe machache.

Bango la matangazo linaonekana likitangaza mkopo na hati miliki hadi shilingi million ishirini na tano nambari ya simu ya mawasiliano imeandikwa wazi.

Jengo refu limejengwa kwa mawe na tenki la maji liko juu likionyesha maandalizi ya hifadhi ya maji , uzio wa mabati unauzunguka na miti za kijani na nyaya za umeme angani vinatoa taswira ya mazingira mjini.

Geti nyeusi yenye nakshi za dhahabu imefungwa. Jumba kubwa la ghorofa mbili limepakwa rangi ya manjano. Miti na majani yanaonekana upande wa kulia.

Eneo la bustani linaonekana kutunzwa kwa ustadi. Majani yamekatwa vizuri na kuna miti midogo ya kuvutia. Sehemu ya patio inaonyesha mahali kwa kupumzika au kufurahia chakula.

Jengo refu la ghorofa lenye jina M4 Apartments linaonekana wazi likiwa na maduka chini. Lina balcony na madirisha mengi likifaa kwa makazi na biashara.

Jengo la manjano lina mapambo mekundu, likiwa limejengwa karibu na ukuta wa mawe. Madirisha yana vyuma vya usalama. Hali ya anga ni ya jua kali, na nyasi zimechipuka upande mmoja.

Bango jeupe ndogo lenye nambari ya simu limebandikwa kwenye mti katikati ya picha. Migomba ma majengo marefu yanajitokeza nyuma ya mti huo yakiashiria mandhari ya jiji.

Jengo jipya la ghorofa limejengwa juu ya ardhi tupu. Nyumba zengine za chini zimejengwa karibu zikionyesha ukuwaji wa mji. Anga ni safi na hakuna mawingu.

Majengo marefu bado yanakamilishwa yakiwa na nondo na mianzi ya kujengea. Anga la samawati lililojaa mawingu linatengeneza mandhari yenye matumaini.

Nyumba ya ghorofa mbili yenye kuta za rangi ya krimu imesimama kwenye kiwanja kilichopambwa na nyasi zilizokatwa vizuri. Miti na vichaka vinavizunguka nyumba hiyo. Gazebo upande mmoja, linaweka mandhari ya kupumzika.

Ukuta wa mawe unaonekana mbele ukitengenisha uwanja wazi na majengo mengine. Matanki mengi meusi ya maji yamepangwa juu ya paa za nyumba, huku majengo mapya yakiwa bado hayajakamilika, yakionekana kwa mbali.

Jengo refu la kisasa lina muundo wa kuvutia, ukuta ukipambwa na sehemu za njano na nyeupe .DIrisha na balkoni zimepangwa kwa mpangilio unao onesha usanifu wa hali ya juu.

Jumba refu la kisasa lenye kuta za manjano linaonekana wazi. Balcony yake ina sakafu ya vigae vyeupe na uzio wa vioo na chuma. Majengo mengine marefu yanaonekana nyuma, yakionyesha maendeleo ya miji.

Jengo refu la ghorofa kadhaa linalofanana na hoteli limesimama chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Antena na miundo mingine ya mawasiliano ipo juu ya jengo.

Jumba kubwa lenye paa jekundu limezungukwa na bustani ya nyasi safi. Mti mdogo wa kiganja umesimama katikati ya bustani, huku mbingu ya samawati yenye mawingu meupe ikipamba mandhari.

Jengo refu la ghorofa linaonyesha usanifu wa kisasa. Anga la samawati lisilo na mawingu linafanya jengo hili liwe wazi na la kuvutia.

Jua lina angaza sana nyuma ya jengo refu la kisasa la plaza . Jengo lina madirisha mengi ya mraba na ma balcony mengi linaonekana kama jengo la biashara au makazi.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa na ishara ya To Let juu yake. Bango jekundu chini linaandikwa Miale Mabati kuashiria biashara fulani.

Jengo refu la ghorofa linaonekana chini ya anga la samawati na mawingu meupe. Nyaya za umeme zimening'inia mbele ya jengo zikionesha miundombinu ya jiji.

Chumba cha kabati kinaonekana kikiwa na rafu nyingi zenye taa zilizofichwa zikitoa mwanga laini sakafu ya mbao inaelekea kwenye dirisha kubwa lililo mwishoni mwa chumba.

Jengo jeupe la ghorofa mbili linaonekana likiwa na madirisha marefu na balkoni iliyo na nguzo. Nje ya jengo kuna gari jeupe lililoegeshwa huku mmea mdogo ukiwa umepandwa karibu na mlango.

Vyombo vya kupikia vimepangwa kwa mistari safi kwenye rafu za duka la vifaa vya jikoni, yakiwemo sufuria, vikaango na mashine ndogo. Mandhari ya mwangaza inaonyesha mpangilio bora unaolenga wateja wa nyumbani.

Duka la rejareja la naivas, lina ishara kubwa ya karibu naivas mbele. kuna bidhaa kama matunda na mboga zinazoonekana ndani. Huku wafanyikazi wakisimama karibu na mlango.

Ishara kubwa yenye maneno sizzling offers na tabasamu imewekwa juu ya bidhaa dukani. Rafu za bidhaa zimejaa chupa mbalimbali zikionyesha mpangilio mzuri wa bidhaa zinazouzwa.

Mwanamke anatembea kwenye njia kuu ya duka la rejareja lenye bidhaa nyingi. Vinywaji baridi na maji ya matunda yamepangwa upande mmoja na maziwa pamoja na bidhaa zingine za maziwa zimepangwa upande mwingine.

Paketi za nepi kutoka chapa mbali mbali zimepangwa vizuri kwenye rafu za duka kuu, Kila kifurishi kikiwa na ukubwa tofauti. Mazingira yanaonesha mpangilio wa bidhaa unaolenga urahisi wa wateja kuchagua .

Ndani ya duka kubwa la bidhaa. Kuna bidhaa mbalimbali na rafu zilizojaa bidhaa. Mteja mmoja anaonekana akichagua vitu akionyesha shughuli za kawaida za ununuzi.

Rafu limejaa bidhaa mbali mbali ikiwemo unga zikiwa zimepangwa vizuri hiki ni duka kubwa la reja reja lenye sakafu nyeusi na taa zinazo ngaa wateja wanatembea na mikokoteni yao wakifanya ununuzi.

Duka kubwa limejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Njia safi kati ya rafu inaelekea mbali ikionyesha wingi wa bidhaa zinazopatikana kwa ajili ya wanunuzi.

Rafu kubwa imejaa mikate mipya iliyofungashwa vizuri ndani ya duka la kisasa la vyakula. Ishara yenye maneno Fresh, Crunchy Bread and Cakes imewekwa juu ya mikate.

Duka kubwa linaonyesha mashine za kufulia zilizopangwa kwa safu zikionyesha aina mbalimbali za vifaa vya nyumbani. Taa za dari zinaangaza bidhaa zikionyesha mazingira ya ununuzi.

Duka kubwa lina rafu ndefu zilizojaa mifuko ya chakula cha wanyama. Mifuko hiyo ina ukubwa na chapa mbalimbali, zikionyesha aina nyingi za bidhaa zinazopatikana.

Rafu nyingi zimejaa bidhaa za usafi wa mdomo na mwili katika duka kubwa. Bidhaa kama mswaki, dawa za meno na sabuni zimepangwa vizuri.

Katika duka kubwa la kisasa ,bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu zikiwemo nguo, vitabu na vitu vya nyumbani. Njia pana inaruhusu wateja kutembea kwa rahisi.

Rundo la bidhaa za maziwa kama vile mtindi na maziwa, zimepangwa kwenye rafu za duka kubwa. Friji imeweka bidhaa hizi safi, ikitoa chaguzi nyingi kwa wateja.

Katika duka kubwa mashine za kufulia zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Zipo katika rangi tofauti. Bidhaa zingine za nyumbani pia zimeonyeshwa nyuma.

Bidhaa za mboga zimepangwa kwenye friji za duka kubwa. Ni ishara zinazoelezea bidhaa na bei zimetundikwa juu. Wateja wanaweza kuchagua bidhaa wanazotaka kuzinunua.

Shauku ya ununuzi wa bidhaa za maziwa imejaa katika duka kubwa. Rafu zimepakiwa na maziwa, mtindi na baadhi nyinginezo, zikionyesha uteuzi mpana.